Mimea hii imepandwa ndani ya chombo cheusi ambapo mizizi yao hupata viritubisho kupitia suluhisho la maji yenye virutubisho badala ya udongo. Mfumo huu unaruhsu mimea kukuua kwa haraka na kwa ufanisi zaidi.

Sukuma wiki na dania zimepandwa kwenye chombo cheupe kwa kutumia mfumo wa kilimo ambapo mzizi yao inaonekana wazi ikining'inia bila kuuguzana na udongo. Mimea hii inakuwa kwa kutumia maji yenye virutubisho maalum badala ya mchanga.

Mimea imepandwa ndani ya chombo mrefu jeupe kinachofanana na bomba lenye mashimo yaliyo andaliwa kwa ajili ya kuweka mimea. Hili ni mfumo wa kilimo ambapo mimea hupandwa bila udongo.

katika mfumo huu mimea upandiliwa na kukua katika miundo kama mabomba badala ya kutumia udongo hili kuruhusu mizizi yake kupokea maji yenye virutubisho muhimu moja kwa moja.

Kilimo cha haidroponiki kinaonekana hapa ambapo mimea haijapandwa kwenye udongo bali kwenye mabomba meupe. Katika mfumo huu mimea hupandwa kwenye mabomba maalum na mizizi yake hupokea virutubisho muhimu kupitia maji yanayopita ndani ya mabomba hayo.

Mimea imekuzwa katika mifumo ya mabomba badala ya kutumia udongo. Mimea imepandwa katika maji yenye virutubisho vinavyotolewa moja kwa moja katika mizizi yao na mara nyingi hutumia mabomba au mifumo ya mizunguko ya maji yenye virutubishi hivi.

Kwa aina hii ya kilimo mimea hukuzwa katika mifumo ya mabomba badala ya kutumia udongo. Mimea hupandwa katika maji yenye virutubisho vinavyotolewa moja kwa moja kwa mizizi yao na mara nyingi hutumia mabomba au mifumo ya mizunguko ya maji yenye virutubisho hivi.

Kwa aina hii ya kilimo, mimea hukuzwa katika mifumo ya mabomba badala ya kutumia udongo. Mimea hupandwa katika maji yenye viritubisho vinavyotolewa moja kwa moja kwenye mizizi yao na mara nyingi hutumika mabomba au mifumo ya mizunguko ya maji yenye virutubisho hivi.

Kwa aina hii ya kilimo, mimea hukuzwa katika mifumo ya mabomba badala ya kutumia udongo. Mimea hupandwa katika maji yenye virutubisho vinavyotolewa moja kwa moja kwa mizizi yao na mara nyingi hutumika mabomba au mifumo ya mizunguko ya maji yenye virutubisho hivi.

Mimea hizi zimekuzwa katika mifumo ya mabomba baadala ya kutumia udongo. Mimea hizi zimepandwa kwenye virutubisho vinavyotolewa moja kwa moja kwa mizizi yao na mara nyingi hutumia mabomba au mifumo ya mzunguko ya maji ina virutubisho hivi.

Mwanaume aliyevaa shati la rangi ya chungwa anafanya kazi shambani ambapo anazalisha nyanya ambazo bado ni za kijani na hazijaiva. Anatunza mimea kwa umakini mkubwa akihakikisha kila mti unapata maji na lishe inayohitajika.

Katika kilimo cha viwanda cha kuku, chakula tolewa Kwa kutumia lishe iliyopangwa Kwa ufanisi na mara nyingi huwa katika mfumo wa vidonge vidogo vya chakula. Chakula hiki kinatengenezwa Kwa kuchanganya nafaka za bora wa juu vianzo vya proteni, vitamini na madini.

Tractor ya rangi ya kijani inafanya kazi ya kulima shamba kwa kutumia kifaa cha kulima kilichounganishwa nyuma yake. Tractor hii inachambua udongo ilikuandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao.

Shamba la mahindi lina mazao yenye rangi ya kijani kibichi na afya nzuri, likionyesha uwote mzuri wa mimea ya mahindi. Shamba hilo ni kubwa na linaenea kwa umbali mpana.

Shamba kubwa, la kilimo cha viwanda, lina mazao mengi ya mimea, yenye majani mabichi, yaliopandwa kwa mpangilio wa mstari, na kwa wingi. Kilimo hiki cha viwanda, kinajumuisha matumizi makubwa ya mashine za kisasa, mbolea za viwandani, na dawa za kuua wadudu.

Wafanyikazi waliovaa koti za samawati na kofia zinazofunika kichwa wanapanga nyanya katika vyombo vya rangi nyeusi na nyeupe. Wanaweka nyanya kwa utaratibu wakihakikisha kila nyanya iko salama na haipatikani na uharibifu.

Wanawake wawili, wanachuma majani ya chai shambani, wakiwa wamebeba mikapu iliyoshikiliwa migongoni kwa ajili ya kuweka majani hayo. Mazingira yanayozunguka ni ya kijani kibichi sana yakionyesha bustani za chai zilizojaa mimea yenye afya.

Jengo hili limejaa ng'ombe wanaokula. Ng'ombe hawa hufugwa pamoja na hupatiwa chakula kwenye mabakuli ili kuhakikisha lishe bora na ufanisi wa uzalishaji wa maziwa au nyama.

Wanawake Wawili katika shamba la kilimo cha viwandani wanapanda mimea. Wamevaa viatu ili kujilinda miguu yao dhidi ya unyevu, udongo na mazingira ya shambani. Hali hii inaonyesha mbinu za kisasa na za kuzingatia usalama katika kilimo.

Mimea imepandwa ndani ya muundo unaoonekana kama kibanda cha kilimo chenye udhibiti wa mazingira. Kilimo hiki kinawezesha kukuza mimea katika mazingira yaliyodhibitiwa, ambapo hali kama joto, unyevu, mwanga na hewa huwekwa sawa ili kuhahakisha ukuaji bora wa mimea.

Kuna idadi kubwa ya kuku walioko ndani ya jengo la kufugwa, wakila chakula kilichowekwa kwenye bakuli, mfumo huo wa ufugaji wa kuku. Waongoza uzalishaji wa mayai au nyama kwa ufanisi mkubwa.

Mboga za sukuma wiki zimepandwa katika shamba kubwa la kilimo cha viwandani. Mpangilio huu wa kupanda kwa mistari unarahihisha shughuli za kilimo kama kumwagilia, kupanda na kuvuna kwa kutumia mashine au mikono kwa ufanisi zaidi.

Mtu mmoja amevaa koti la samawati akiwa amechuchumaa karibu na mabomba madogo meusi ya umwagiliaji unaotiririsha maji kwa mviringo kuelekea kwenye mimea. Anaonekana akirekebisha au kutengeneza mabomba hayo ili kuhakikisha maji yanatiririka vizuri.

Maji yananyunyizwa juu ya mimea kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mvuke ambapo maji hutolewa kwa shinikizo kupitia mabomba na kisha kusambazwa kwa njia ya mvuke mdogo unafanana na mvua ya asili.

Mabomba madogo meusi, yaliyopangwa shambani kwa ajili ya umwangiliaji, yana matundu madogo, yaliopangwa kwa umbali tofauti, kulingana na aina ya mazao ambao hutoa maji polepole na kwa usahihi, ili kuzuia upotevu wa maji, na kuhakikisha mimea inapata unyevu, unaohitajika.

Mabomba meusi ya maji yamewekwa kando ya mimea iliyopandwa ardhini yakionyesha mfumo wa umwagiliaji unaotumika shambani. Mabomba haya yanasambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kusaidia mimea kupata unyevu wa kutosha na kukuza ukuaji bora.

Mabomba madogo meusi yaliyopangwa shambani kwa ajili ya umwagiliaji yana matundu madogo yaliyopangwa kwa umbali tofauti kulingana na aina ya mazao ambao hutoa maji polepole na kwa usahihi ili kuzuia upotevu wa maji kuhakikisha mimea imepata unyevu unaohitajika.

Mfumo huu wa umwagiliaji unatumia mabomba madogo meupe yaliyoegeshwa kwa kando ya mimea shambani. Mabomba haya yamepangwa kwa umbali maalum ili kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa kiasi kidogo na mara kwa mara.

Mfumo huu wa umwagiliaji wa kunyunyiza hutumia mabomba ya maji yanayonyunyiza maji kwenye mimea iliyopandwa ardhini kukiinga vua ya asili .Maji husambazwa kupitia mfumo wa mabomba ya kawaida kwa kusukuma na kisha kunyunyiza hewani kupitia vinyunyizi ili vigawanyike katika matone madogo yanayaanguka ardhini.

Mabomba meusi yamepangwa shambani kwa ajili ya umwagiliaji wa maji. Mabomba haya huwa na matundu madogo yaliopangwa kwa umbali tofauti kulingana na aina ya mazao ambayo utoa maji polepole na kwa usahihi ili kuzuia upotevu wa maji.

Mabomba madogo meusi yaliyopangwa shambani kwa ajili ya umwagiliaji yanatumika kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mabomba haya huwa na matundu madogo, yaliyopangwa kwa umbali tofauti kulingana na aina ya mazao.

Mfumo huu wa umwagiliaji unajumuisha mabomba yanayotiririka kando ya mimea na mabomba haya ya plastiki huwa na vidokezo vidogo vinavyotoa maji polepole kwenye mizizi vya mimea kuhakikisha unyevu unaoelekezwa moja kwa moja kwenye eneo la mizizi bila kupoteza maji kwa uvugugu au uvukizi.

Mimea kwenye shamba zimepandwa kwa mistari, huku maji yakitiririka kati kati ya sehemu zilizogawanyika shambani. Hali hii inaonyesha mfumo wa umwagiliaji , unaotumia mabonde au mifereji midogo ambapo maji hupelekwa kwa njia ya asili. Hata mistari ya mimimea, ili kuwasilisha unyevu unaohitajika kwa mimea.

Mfumo wa umwagiliaji, unajumuisha mabomba yanayotiririka kando ya mimea na mabomba hayo ya plastiki huwa na vidokezo vodogo vinavyotoa maji polepole kwenye mizizi ya mimea, kuhakikisha unyevu unaoelekezwa moja kwa moja kwenye eneo la mizizi, bila kupoteza maji kwa uvuguvugu au vukizi.

Mfumo wa mwagiliaji unajumuisha mabomba yanayotiririka kando ya mimea na mabomba haya ya plastiki unavidokezo vidogo vinavyotoa maji polepole kwenye mizizi ya mimea kuhakikisha unyevu, unaoelekeza moja kwa moja kwenye eneo la mizizi bila kupoteza maji kwa uvuguvugu.

Mfumo wa umwagiliaji unajumuisha mabomba yanayotiririka kando ya mimea. Mabomba haya ya plastiki huwa na vidokezo vidogo vinayotoa maji polepole kwenye mizizi ya mimea, kuhakikisha unyevu unaoelekezwa moja kwa moja kwenye eneo la mzizi, bila kupoteza maji kwa uvuguvugu.

Bomba hili kuu lina matawi kadhaa ya mabomba madogo yanayotumika kusambaza maji kwa njia ya kunyunyizia kwenye mimea. Bomba hili kuu linaunganishwa na vyanzo vya maji, na hutolewa maji kwa usawa kupitia matawi haya madogo ambayo yana vifaa vya kunyunyizia maji au mashimo madogo yanayoruhusu maji kutiririka kwa taratibu.

Mfumo wa umwagiliaji unajumuisha mabomba yanayotiririka kando ya mimea. Mabomba haya ya plastiki huwa na vidokezo vidogo vinavyotoa maji polepole kwenye mizizi ya mimea, kuhakikisha unyevu unaelekezwa moja kwa moja kwenye eneo la mizizi bila kupoteza maji.

Mfumo wa umwagiliaji unajumuisha mabomba yanayotiririka kando ya mimea na mabomba haya ya plastiki huwa na vidokezo vidogo vinavyotoa maji polepole kwenye mizizi ya mimea ili kuhakikisha kuna unyevu unaoelekezwa moja kwa moja kwenye eneo la mizizi bila kupoteza maji kwa vuguvugu au uvukizi.

Mfumo wa umwagiliaji una onyesha mimea yame pandwa kwa safu zilizo sawa huku mabomba ya maji yakiwa yamewekwa kwa mstari kati ya safu hizo za mimea. Mabomba haya ambayo mara nyingi hukuwa na mashimo madogo hutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kuhakikisha usambazaji wa maji inayo faa na kukuwa rasilimali.

Mfumo huu wa umwagiliaji unajumuisha mabomba yanayotiririka kando ya mimea na mabomba haya ya plastiki huwa navidokezo vidogo vinavyo toa maji pole pole kwenye mizizi ya mimea, kuhakikisha unyevu unaoelekezwa moja kwa moja kwenye eneo la mizizi bila kupoteza maji kwa uvuguvugu.

Mfumo huu wa umwagiliaji husambaza maji juu ya mimea kwa njia ya kunyunyiza kama mvua na unaweza kufunika eneo kubwa la shamba. Maji husukumwa kwa shinikizo kupitia mabomba na kutawanywa kwa vinyunyizio maalum. Hivyo kuruhusu usambazaji wa maji kwa kiwango kinachofaa na kwa usawa kwenye mimea yote.

Mimea imepandwa kwa mistari kando ya mabomba ya maji na mimea hiyo inaonekana kuwa ya kijani kibichi sana. Hali hii inaonyesha matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambao hutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa kiasi kinachohitajika, hivyo kuimarisha afya na ukuaji wa mimea.

Maji inatiririka kupitia pampu na mabomba kisha inapulizwa kwa njia ya vinyunyizio inayo sambaza maji kama mvua juu ya mimea. Hii inasaidia kutoa maji kwa usambazaji sawa na kuimarisha ukuaji wa mimea.

Mfumo wa umwagiliaji unajumuisha mabomba yanayotiririka kando ya mimea na mabomba haya ya plastiki huwa na vidokezo vidogo, vinavyotoa maji polepole kwenye mizizi ya mimea, kuhakikisha unyevu unaoelekeza moja kwa moja kwenye eneo la mizizi bila kupoteza maji kwa mavuguvugu au vukizi.

Mwanaume anaonekana akibana au kurekebisha mabomba ya mfumo wa umwagiliaji unaotumika kunyunyiza maji kwenye mimea. Anatumia mikono yake kuhakikisha mabomba haya yameunganishwa vizuri ili kuhebuka kuvunja kwa maji au kuhakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Mfumo wa umwagiliaji unaonyesha mimea ikiwa imepandwa kando ya mabomba yanayotumika kutoa maji moja kwa moja kwa mizizi ya mimea hiyo, Hiyo ni mfano umwagiliaji wa mto ambapo maji hupelekwa kwa kiasi kinachohitajika na kwa usahihi mkubwa.